Maziwa haya ni maziwa mala na hutengenezwa kwa kuweka maziwa ambayo imechemshwa kando ili iweze kuchacha kwa siku mbili au tatu na hupendwa sana na jamii ya wakisii ambao wanaishi Kenya.

Hili ni soko na soko hili limejaa wamama ambao kuna wale ambao wameketi chini na wengine naona amshikilia mgomba wa ndizi na ndizi hizi hazijaiva na zinaweza kutumika kupika nyumbani.

Hawa ni wakulima wa ndizi, wametoka kuvuna ndizi zao, na kuna wanaume wawili na mke mmoja. Moja wao anapiga magoti na wengine wana nong'onezana ni kama wanahesabu kitu.

Dada huyu mwenye tabasamu mzuri mno ameinama kwenye shamba lake, na shamba hili lina mimea kama vile mahindi, maharagwe na pia mboga za kienyeji. Mboga za kienyeji hupikwa nyumbani na na kuliwa na ugali au wali.

Haya ni mandizi, mandizi haya yanaelekea kuiva na inaweza kuliwa wakati wowote pamoja na chai au maziwa. Pia ndizi hizi hutumika kupea mwili chumvi ambayo inasaidia kudhibiti magonjwa kama ile ya pressure .